Naona mtu pale na pikipiki amayo imekwama kwa maji anajaribu kusukuma. Magari pale, gari linakuja linakwama vitu vimekwama kuna mafuriko. Na hii mafuriko inaathiri afya ya mwanadamu.

Katika hospitali kuna mtoto, kuna wahudumu wawili katika hiyo hospitali na hii ni wodi ya kushughulikia watoto mahali watoto wanazaliwa maternity . Huyu mtoto ameweza kuzaliwa wanaendelea kumshughulikia.

Ni katika hospitali. Kuna wahudumu wa afya, kuna wagonjwa ambao wamekuja kushughulikiwa na naona kuna yule ambaye anaangaliwa mdomo na mhudumu mmoja. Mhudumu mwingine kando yake kisha naye anaangalia. Kuna hapa anayengoja kuhudimiwa pia anaangalia kwa makini sana wale wahudumu wengine.

Ni aina ya dawa ambayo imewekwa katika chupa na kisha katika hiyo chupa nje kuna maandishi ambayo yanaelezea kuhusu dawa yenyewe na ile kazi inafanya ikishafika kwa mwili.

Hapa inaonyesha jinsi watu wanavyokula na hiyo ulaji wao vile inaathiri afya zao. Kwa mfano hapo tunaona huyu mtu ambaye ameweza kuchorwa na ile picha ya mwili wake unaonyesha kwamba hana afya vile.

Makazi ni katika hospitali. Kuna mhudumu wa afya ambaye anashughulikia macho. Mgonjwa ambaye ana shida ya macho amemulikwa kisha daktari anataka kusoma aweze kuelewa shida haswa ambayo huyu anaugua.

Hapa naona watu ambao wanafanya kazi, wamekuja kuchukua uchafu ili waende kuteketeza. Wameweza kujifunika vizuri, mapua imefunikwa vizuri vichwa, mikono wameweza kuishika vizuri wasije wakaambukizwa.

Hapa tunaonyeshwa kuna wameeka hapo kuna matunda, kuna tembe na kuna hiyo chupa pia imeweza kubeba na hii yote ni nzuri kwa afya ya mtu atakapotumia.

Mtoto ameweza kuletwa hospitalini anahudumiwa na mtoto mwenyewe ni kama anashida ya miguu yake na ameweza kuletwa asaidiwe mazoezi ili iweze mifupa iweze kulainika vizuri.

Ni katika uhamasisho kuhusu ugonjwa wa HIV nchini. Na pale wahudumu kile ambacho wanataka kuhamasisha watu ni kwamba, wanataka watu waweze kujizuia.

Naona wanawake wawili, mmoja ameketi, na mbele yake ambaye huyu ameketi kuna mtu anaonekana. Ambaye uso wake kichwa tu ndio unaona kutoka nyuma, huyu ambaye amesimama anacheka, anaonyeshana pad ikiwa kwa panty , na kuna furaha sana kuonyesha kwamba mtu astahili kuogopa.

Katika hospitali, kuna mhudumu wa afya hapo. Kuna mama. Ameweza kuleta mtoto. Mtoto anapewa dawa ambapo anawekewa kwa mdomo, kuzuiliwa kutoka na janga ambalo limeweza kutambulika na serikali.

Hapo kuna dawa mbalimbali ambazo zimepeanwa na kila dawa ina maelezo yake nyuma yake na ile kazi ambayo inafanya inapo fika kwa mwili wa mtu.

Kituo cha afya hapo. Mama ameleta mtoto wake kuhudumiwa na yule mhudumu wa afya anajaribu kumuongelesha mtoto vizuri. Mama naye anaonekana akitabasamu kabla waanze kuhudumia uyo mtoto.

Naona ni katika hospitali mama ameweza kumleta mtoto wake hospitalini. Naona pale nesi akimshughulikia. Anataka aweze kumdunga sindano.

Kuna gari hapo, ajali imefanyika ya lori ya kubeba petroli na lori ingine apo. Watu wamekuja kushuhudia lakini itabidi wawe makini ndiposa wasije wakaadhirika kiafya kwa ajili ya hiyo petroli imemwagika na vile vitu ambavyo vitatokana na iyo moshi ambayo itatokea.

Hapo kwenye hospitalini kuna dawa hapo zimewekwa tatu na kuna hapo packet ya kuonyesha na hizi dawa zinaonyesha zile shida ambazo zitashughulikia pindi tu zitakapodungiwa katika mwili wa binadamu.

Naona mganga au daktari wa kienyeji ambaye ako katika sarakasi zake za kufanya mambo yake. Ameshika mkono moja ameweza kushika hiyo kitu ya ng'ombe; mkia ya ng'ombe ambayo imekatwa akatengeneza. Kuna vile vitu ameweka pale chini sakafuni.

Wahudumu wa afya kwenye hospitali. Mama amekuja na mtoto, amemleta aweze kupata chanjo. Mhudumu anamshughulikia na sasa hivi kuna ile dawa ambayo anamwekea kwenye mdomo.

Naona vyombo hapo vya kuhifadhi vyakula na nafaka mbalimbali. Kuna vile vya kisasa, naona kibuyu cha plastiki. Kuna hivyo vya kitambo pia. Huenda hivi vyombo vinatumika na daktari wa asili au ambao wanajiita waganga.

Kuna dawa ambayo imeekwa kwa hii chupa. Wameweka jina la hio dawa. Wanaita Ngiri sugu. Kisha wanaonyesha ile shida inatumika kutibu katika mwili wa mwanadamu.

Hapa kuna wahudumu wa afya kuna mama pale ambaye ameleta mtoto na mtoto ameweza kupokea chanjo. Kisha naona amepewa ishara katika kidole kuonyesha kwamba amepokea hiyo huduma.

Hapa naona mhudumu wa afya anayeshughulikia mambo ya dawa. Kuna box mbalimbali ambazo zimefungwa lakini moja ameifungua na kwa umakini anatazama aone nini iko kwenye hiyo dawa moja iko ndani ya chupa.

Naona dawa ambazo zimewekwa pale chupa mbili za dawa na pia zimeweza kuelezea jinsi zinastahili kutumika na yale magonjwa ambayo zinatibu.

Hapa ni mafuriko. Mvua imeweza kunyesha kupindukia ikaleta mafuriko. Barabara zimekatika. Maji yako kila mahali na kukiwa hivi kuna magonjwa ambayo yanatokeana kwa sababu ya hii hali ya maji. Itabidi watu wakuwe makini wasije wakawa wagonjwa.

Naona mtu ambaye ako kwenye duka, anauza vitabu, vitabu vimeweza kupangwa katika rafu. Ameshikilia vitabu ambavyo vimeweza kuwekwa rangi ya manjano, na nyekundu. Ako na furaha kuonyesha kwamba hakika hivyo vitabu vimetokea na ni vizuri.

Katika hospitali hapa naona wahudumu watatu. Wanashirikiana katika kumsaidia mgonjwa. Mgonjwa mwenyewe ameumia mguu pale unaonekana.

Kwa hospitali, chumba cha kushughulikia macho kuna daktari pale, kuna mgonjwa pale anammulika kisha aweze kujua shida gani kwa kuangalia tu kupitia hapo aweze kujua ni shida gani ambayo anaugua kwa hiyo jicho.

Mada katika hospitali kuna wahudumu wawili wa hospitali, mgonjwa ni mmoja. Daktari mmoja anamshugulika mwingine pia ako makini kuona kile ambacho mwenzake anafanya.

Hapa kunaonyeshwa dawa ambayo ni dawa ya siri. Imewezwa kuwekwa kwenye chupa, kisha wameweza kuonyesha imetokana na mti gani.

Hapa kuna dawa aina tatu, kuna hii moja imeshikwa na mhudumu, kiwango chake kinaonekana kikiwa chini, si kama hizi zingine ambazo ziko hapo, kipimo chake ni kidogo na pia imeweza kuelezewa ile kinga ambayo itasaidia mwili.

Hapa ni katika sehemu ambazo zina shida ya maji. Naona hapa ni maji ambayo yameweza kuletwa kwa hii jamii ili wawe wakichota. Naona mwanaume pale ako karibu na hiyo sehemu ya kuchota maji. Naona akina mama, watoto wako pale na mitungi kuchota maji.

Naona kuna packet ambayo imeweza kubeba tembe ndani. Ni dawa imeandikwa starmalil description only medicine keep out of reach of children imewekelewa katika sehemu ambayo iko nyeupe.

Ni aina ya dawa ambayo inatangazwa na wameweza picha za sehemu za mwili ambazo itasaidia. Kisha wameweza kupeana namba ambayo ukitaka unaweza ipata na kwa maelezo zaidi unaweza piga namba ambayo imeandikwa pale.

Hapa kuna watu wanafanya hii mambo na gas na wameweza kuweka mask kwa sababu ya kujali afya yao. Huenda hii gas itakapo toa harufu isije ikawaingia moja kwa moja.

Katika hospitali kuna mhudumu wa afya, kuna mama pia ambaye amekuja kushughulikiwa. Mama anaendelea kudungwa sindano mkono wake wa kulia na huenda amekuja kupanga uzazi.

Dawa imepeanwa na hiyo dawa pale picha ya hiyo chupa ya dawa pia kando kuna sindano. Na hiyo dawa yao kwa chupa wameelezea yale magonjwa ambayo inasaidia mwili ipate kinga kutokana nayo.

Ninaona ajali imefanyika. Askari wamekuja pale ili wahakikishe ajali zaidi isiendelee kutendeka. Kuna gari ambalo linaendelea kuokoa na naona kuna watu wengine pale kando.

Kuna dawa ambayo imeweza kuwekwa hapa na hiyo dawa si ya kumezwa, bali ni ya kudungiwa kwa njia ya kutumia sindano. Dawa yenyewe imeweza kuelezewa, wakaweza kusema kwamba ni dawa ambayo ni ya ukweli. Kisha wameweza kuelezea vile inatumika.

Tunaona chupa ambazo zimeweza kuekelewa juu ya meza, ni chupa nyingi, ziko na vitu ndani zimewezwa kufungwa, na ndani ni kama kuna vitu zinakaa liquids , ambazo zimewekwa ndani, na kando kwa stool kuna, inakaa ni vitabu vimeekelewa juu.

Naona pale watu wamefunga mapua, midomo na mask . Kuna maji pale wananunua ndio waende pale kupata huduma, ishara ya kuonyesha ni wakati wa ugonjwa mbaya wa Corona.

Hapa kuna mama ambaye ni mjamzito na huenda kuna vile unahisi vibaya. Kuna huyu mama mwingine anajaribu kumhudumia kisha atampatia ushauri.

Ni Katika kituo cha afya na kuna wale ambao wahudumu wa kunyusa dawa za kuuwa dawa za kuuwa wadudu ambazo zinatumika Katika hospitali.

Hapa ni kwenye kituo cha afya. Kuna wahudumu wa afya wawili. Kuna mama pale mtoto mmoja amemlea mwingine amesimama na huyo ambaye amesimama kuna kitu ambacho ameekewa mdomoni.

Kwenye naona watu kwenye wodi. Kuna mama ambaye ametembelewa kwenye wodi ana mtoto mdogo na kunao wamekuja kumutembelea kisha wanamuongelesha.

Ni katika hospitali naona kuna mhudumu wa afya, kuna mama ameweza kumleta mtoto wake. Mtoto anaonekana akitoa kilio kwa sababu ya ile uchungu anasika kutokana na Ile sindano anadungwa na mhudumu.

Katika hospitali mhudumu hapa anaonekana akishughulikia mtoto mchanga. Anamfunika vizuri ili asije akahisi baridi ambayo huenda ikamuadhiri kiafya.

Ni katika hospitali naona kuna mgonjwa mmoja ameketi, kuna wahudumu wawili nyuma yao kuna mwanaume amesimama nyuma na wakati huwa wa huduma wa afya wanatizama ile machine wawaze kuona ni nini imeweza kuchukua rekodi kutoka kwa huyu mgonjwa ambaye ameketi.

Ni katika hospitali, kuna daktari na mgonjwa. Mgonjwa ana shida ya meno, daktari anamtazama akiendelea kumshughulikia ili huyu aweze kupata ile huduma kamili ambayo alikuwa anahitaji.

Hapa naona ni katika hospitali na hawa madaktari ni madaktari wa meno. Wako wawili. Naona mgonjwa pale anaendelea kushughulikiwa. Ako kitandani.

Naona ni kwenye kituo cha afya. Kuna watoto wameletwa pale, kuna akina mama na kuna mhudumu wa afya ambaye anaendelela kushughulika na hao watoto. Kwa sasa hivi anamdunga mtoto mmoja sindano.

Hapa naona katika kituo cha afya, naona daktari, naona mgonjwa naona hapa huyu mama na daktari anamwongelesha, ni kama kuna yale mambo anamwelezea anamuuliza kisha na yeye ajibu.

Ni katika kituo cha afya. Na kina mama pale wanaonekana wakiwa watatu. Wahudumu wa afya ni wawili ambao wamevaa zile sare kisha kuna maji hapo imewekwa kwenye ndoo ili watu wanawe kabla ya kuingia pale.

Hapa ni katika kituo cha afya kupeana afya. Naona hapa mzee ameweza kumleta mtoto ili aweze kupata chanjo. Naona mhudumu tayari ashampea chanjo kuanzia ya sindano kisha anamtuliza.

Hospitalini, madaktari wawili, kuna huyu na yeye anakaa nurse anawasaidia. Kuna mgonjwa pale, wanamtazama, wanapoendelea kumshughulikia, wakijua jinsi ambavyo watakavyo fanya kwa ueledi.

Wakati hapa inaonyesha wakati wa kiangazi watu wanaendea misaada, ili wasije wakafa kwa ajili ya njaa.

Kuna daktari ambaye ameweza kujitangaza kwamba anajiita daktari Ndumba na ameonyesha baadhi ya magonjwa ambayo anashughulikia kisha ameweza kuweka chupa mingi pale na kila moja iko na dawa ishara ya kwamba kila chupa inasimamia ugonjwa moja.

Naona kuna hapa nesi. Wako katika chumba cha hospitali. Anamdunga mama mmoja sindano katika mkono wake wa kushoto. Wamevalia mask na pale katika juu ya meza kuna container ambayo iko juu na imeweza, karatasi imeandikwa. Mama anaangalia kwa makini vile anaendelea kushughulikiwa.

Ni wakati wa mafuriko barabara imeweza kukatika, maji yamejaa, pikipiki imeweza kukwama, yule anayeendesha anasaidiwa na mwenzake kuisukuma ili aweze kutoka pale ndani kwenye hiyo maji na matope .

Aina ya dawa hapa ambayo iko kwenye box inaonyeshwa jina lake pale limepewa mida na wamesema kwamba inasaidia katika kutoa uchungu kadri tu mtu anapo.

Kuna hawa wako katika hospitalini. Huduma ni wawili, mgonjwa mmoja anahudumiwa, ni kama anasikia uchungu sana. Maana hata anafungua mdomo.

Naona pale magari mawili, kuna tuktuk tatu. Tunaona kwamba ni msimu wa mvua mingi kuna mafuriko, gari karibu inazama na wakati kama wa mafuriko, wakati hali ikiwa hivo tunaona inakuwa ni mbaya kwa afya ya mwanadamu, watu wasipozingatia umuhimu wa afya, hapa kuna magonjwa ambayo huenda yakatokea.

Tunaeza kuona jamaa mmoja ambaye ameweza kuvaa vizuri ako tayari katika kazi ya unyunyizaji ili kuuwa wadudu ambao wanahatarisha maisha na afya ya mwanadamu.

Naona pale kuna mwanadada ameenda hospitalini. Pale wako hospitali, katika kitengo cha macho. Daktari wa macho anamshughulikia, amemwambia aangalie ile kompyuta, aweze kumulika hilo jicho, aweze kuona lina shida gani, kisha aweze kuelekezwa.

Naona watu pale wameitwa katika kituo cha afya. Kuna yule ambaye anawaeleza. Kuna wahudumu pia wa afya. Kuna huyu anawaeleza jambo ambalo limefanya awaite, na kile ambacho wanatarajiwa baada ya huu mkutano.

Naona hapa mhudumu wa hospitali. Anatoa dawa, anaweka kwenye sindano. Kuna wale ambao wamekuja kuhudumiwa wamepanga laini, wakingoja, waweze kupata huduma zao.

Naona hapa kuna mhudumu wa afya. Kuna watoto wanashughulikiwa na akishamshughulikia, kuna hiyo dawa anampaka kwa kidole ishara kwamba ameweza kupata ile vaccine ama chanjo ambayo alikuwa anastahili kuipata.

Naona hapa ni kwenye hospitali, kuna mgonjwa mmoja na hiyo hapa kwenye wodi ni wawili ambao wagonjwa wako mmoja amelala mwingine amekaa kisha kichwa anaangalia chini ni kama anaumia sana. Amechoka kulala sasa anaona wacha akae, na kwa sababu ile uchungu anaweza angalia chini uenda anaomba.

Hapa naona ni kwenye hospitali, kuna muhudumu wa afya kuna mama ambaye amekuja na mtoto wake kuhudumiwa. Naona muhudumu wa afya anataka kumuwekea mtoto dawa kwenye mdomo, kuna dawa anataka kuminyaminya pale.

Naona pale wanaweza kutangaza kuhusu aina ya dawa, ambayo inaweza tumika kwa ajili ya afya ya mwanadamu na pia kuna runinga pale ambayo inaonyesha mtu akiongea.

Naona pale watu wamekusanyika katika sehemu ya kuchota maji. Wawili hao ambao wako mbele huyo mweupe anakaa mzungu hivi, mhindi, anaonyeshwa na huyu mwafrika. Huenda huyu ni sponsor anakuja kuonyeshwa ile wamefanya ya kuletea watu maji wasije wakawa wagonjwa.

Katika kituo cha afya hospitali, mama ameweza kumleta mtoto wake aweze kupata chanjo. Pale namwona nurse ambaye anamshughulikia anaendelea kumdunga sindano katika mguu wake kwenye paja, mguu wa kushoto.

Hapa naona makaazi chafu sana. Mazingira yameweza kuchafuliwa lakini pia kuna wale ambao wamekuja kushughulikia ili kuweza kuyasaidia. Wanajaribu kuweka pamoja wapange hii makazi iweze kushughulikiwa iweze kuwa safi.

Hapa naona ni aina mbalimbali za dawa ambazo zimeweza kuekwa pale. Hizi dawa ziko saba na zimeweza kuonyesha zimeweza kueleza matumizi yake, ile kazi ambazo inafanya kwa mwili utakapoitumia na itakusaidia kama vile kuna ile inapunguza mawazo kwa mwili.

Hapa kuna dawa ambazo zinaitwa Ibuprofen, ambazo zimepeanwa hapo, zinatangazwa, kumaanisha kwamba yule ambaye atakaye ona aone hii dawa pia iko.

Hapa naona mtu mmoja ambaye anafanya kazi ya kunyunyiza dawa. Huenda ananyunyiza hiyo dawa iweze kufukuza ama kuua wadudu wabaya, ambao wengine inaeza kuwa wanaathiri ngozi ya mwanadamu, wengine wanaeza kuwa ni wale wanauma kuleta malaria. Kile ambacho anafanya ni kuhakikisha kwamba afya ya mwanadamu iweze kuwa nzuri.

Ni kwenye hospitali. Kuna mdumu wafya. Kuna yule mgonjwa amekuja. Anaulizwa maswali na daktari. Na lazima akuwe makini, ndiposa ana muangalia kwa umakini sana.

Hapo pia naweza kuona kuna mhudumu wa afya na kuna mwathiriwa ambaye ni mgonjwa, anashugulikiwa. Ameekelea mkono wake kwenye kifua, sijui kama hapo ndio anaugua sana lakini pale hivo mkono pia ndio inadungwa sindano, ila ameweza kuvaa mask , maana lazima pia ajali afya yake, asije akaambukizwa.

Hapa tunaweza kuona ni katika hospitali. Kuna mgonjwa ambaye ni kama ako na shida ya kuhema maana amewekewa oksijeni kwenye mapua, kuna huyu mhudumu anamshughulikia, anajaribu kumsupport ili aweze kupata ile huduma aweze kumboost .

Hapa naona kuna hospitali hapo. Mtu anaweza kuekewa tembe kwa mkono kisha aweze kumeza ili iweze kutibu ile shida akonayo.

Hapa mazingira kwenye hospitali. Kuna mama amekuja pale na mtoto. Kuna mhudumu wa afya na anaelezea huyu mama yale ambayo anatakikana kufanya na naona mama anasikiliza kwa umakini sana, hataki kupitwa na jambo hata moja.

Kuna madhara mbali mbali kulingana vile tunaweza kutumia vitu, iwe ni simu, iwe ni dawa, iwe ni vinywaji, tunaposoma, tusiposoma kwenye mwangaza wa kutosha. Kuna, inaleta madhara katika macho yetu. Na tunapopuliza, hivi vyote tusipotumia kulingana na yale maagizo yamewekwa ya afya, yanaweza athiri maisha yetu.

Naona aina ya dawa ambayo inatumika, inatumika kwa mwanadamu na wanaeleza ile kazi ambayo inafanya pindi tu itakapotumiwa.

Mgonjwa huyu ana shida ya meno inabidi ashughulikiwe na katika mambo ya afya ni lazima watu wawe wawili ndiposa isije ikasemekana mmoja amefanya mambo yake. Wakiwa wawili ni ishara kwamba wote hakika lengo lao ni kumsaidia mgonjwa na hiyo ndio wanafanya kwa umakini sana.

Hapa naona wahudumu wa afya, ambao wako tayari kuhudumia wagonjwa. Naona huyu mmoja anatoa dawa, kwenye sindano, kisha aweze kuidungia yule mgonjwa, ambaye ashamtambua kwamba hakika anahitaji hii dawa ambayo anaitoa.

Hapa wako kwenye hospitali pale kuna watu watatu, kuna daktari, kuna mgonjwa pale ambaye anashugulikiwa, kuna nurse ambaye ameweza kusimama pale naye anaangalia na pia anasaidiana na daktari.

Hapa ni katika hospitali, naona pale kuna wahudumu wa afya watatu, kuna huyu mama mja mzito, pia kuna mtoto mdogo ambaye amezaliwa, ambaye anaendelea kushughulikwa pia mama akiulizwa maswali.

Daktari wa meno anashughulikia mgonjwa huyu. Mama anakaa amesikia mbaya sana, ameweza kufunga ile mask . Hio baridi ilikuwa inamuingia sawa sawa, ametulia kabisa. Huyu anammulika, aone ana shida gani kama ni jino ama.

Hapa naona watoto wawili ambao wananawa mikono na hapa ni kwa sababu wanajali afya yao. Huenda wananawa mikono ndio wale ama wananawa mikono kwa sababu wameweza kutoka kwenye haja.

Hapa kuna gari, na kuna wahudumu, kazi yao wahudumu ni kushughulikia wagonjwa mahututi, wagonjwa ambao wanahitaji huduma ya haraka pia ili gari linatumika kuwasafirisha, hao wako tayari wako mlangoni ishara ya kuonyesha wako tayari zaidi.

Hapa naona kuna moto unawaka na hii moshi inatoka si mzuri na hii mazingira inakaa chafu maana inaonekana iko nyeusi sana. Hii moshi ikiingia watu, watu wakihema italeta madhara kwenye afya zao.

Hapa ni katika hospitalini, ni ambayo inakaa ni casualty point ile watu wameletwa wote, wamewekwa pale wakipewa huduma ya kwanza ili waweze kushughulikiwa, kuna huyo mmoja amepata ajali, mguu umeumia vibaya.

Pale naona daktari akiwa daktari wa meno. Wako katika ndani ya hospitali na katika chumba cha kushughulikia wagonjwa wa meno. Ashamng'oa, ameshikilia pale kwa mkono vile bado amekuwa amefungua mdomo wake.

Jamaa ashapewa dawa, anaonyeshana na ile receipt ambayo ameandikiwa, aweze kupewa maelezo kamili jinsi ya kuitumia, na iwapo kuna ile ambayo hajapewa, aweze kupata usaidizi, asije akafanya kinyume ya kile ambacho ameambiwa.

Hapa naona dawa mbalimbali ambazo zimeweza kutumika. Zimewekwa pale. Zingine zinaonyeshwa. Kuna mitungi pale inakaa inabeba dawa ama maji. Hapo sasa inangoja mahali iweze kutolewa yote ipelekwe kwa ajili ya kuchomwa.

Maji ni uhai. Pasipo maji, basi mwanadamu si mwanadamu tu hata wanyama wanaweza poteza maisha, afya zinaweza athirika. Ndiposa katika shule pia kuna njia ambayo wameambiwa kwamba watafute maji. Iwapo shule haijiwezi unapata misaada. Wanafunzi watatu wapo wanachota maji wanywe maana maji ni uhai.

Kwenye kituo cha afya, kuna mhudumu wa afya na kuna yule ambaye amekuja kutafuta huduma na ameweza kuketo pale anajieleza. Wote wameweza kuvaa mask kumaanisha kwamba wanatambua kwamba kuna magonjwa ambayo yanaambukizwa kwa kuhusiana bila kuvaa mask .

Nurse anachukua dawa aende kudunga wagonjwa na pale kunao wenzake wengine hao wengine wanakaa ni madaktari na ni kama wameweka matibabu ya hadhara wanangoja watu washughulikie

Hapa naona watoto ambao wamekuja kuchota maji, lakini haya makazi yanakaa ni machafu sana. Haya mazigira ni machafu na hii huenda, ikaadhiri afya ya hao watoto na si watoto tu bali watu wote ambao wamezingirwa na makazi haya.

Wako kwenye hospitali ,kuna mgonjwa pale anashughulikiwa, daktari wako wawili wanasaidiana kuhakikisha kwamba wameshughlikia, wanaangalia ndani ya mdomo wake waone ni nini shida iko kama ni meno ama ni uvimbe.

Hapa naona mfanya kazi mmoja ambaye anafanya kazi yake. Anadeal na vitu ambavyo ni sumu kwa mwanadamu ndio maana hata kuvaa kwenyewe vile amevaa ameweza kujifunika mapua. Hii mitungi amebeba anaonyesha kwamba kile ambacho amebeba ni sumu kwa mwanadamu kwa afya ya binadamu.

Hapa kuna wanawake wawili, mmoja ni kama amelemewa kabisa kabisa, anataka kuanguka na huyu mwingine ako anatazama, anataka kumsaidia.

Pale naona kuna mwanadada, ambaye anajaribu kuzima moto pale umewaka, maana huu moto usipozimwa, inaweza leta madhara ya afya katika ile harufu inatoa na pia hata ikichoma itakuwa imeleta shida iwapo itachoma mtu.

Hapa ni katika mambo na afya, inashughulikia dawa ambazo zimepeanwa aina tatu na kwa hizi dawa zote zinatumika katika njia ya sindano mtu kudungiwa.

Naona mhudumu wa afya ambaye anaendelea kutoa dawa kwenye chupa kisha atakapomaliza ataweza kudunga yule ambaye ni mgonjwa ambaye anahitaji.

Hapa naona mtu mmoja, amesimama kusoma, poster ambayo imeandikwa pale juu, ambayo inaeleza kuhusu mtu mmoja anayejiita daktari, kisha amepeana namba zake za simu na ameeleza yale mambo anashughulikia, zile huduma ambazo anazitoa.

Hapa kuna aina ya dawa ambayo imetokana kutokana na miti ambayo wanaitangaza kwamba inaweza tumika na wanaonyesha sehemu za mwili ambazo itasaidia.

Hapo tunaona akina mama wameweza kuleta watoto wao waweza kupata chanjo na tunaona mama anatulia ameshika mtoto. Daktari anajaribu kumuongelesha, mama ameshikilia mtoto mguu ni kama ako na huruma lakini hana otherwise .

Hapa, kuna hii kitu ya kutest ambayo ishatumika ikaonyesha majibu. Kuna pia hizi dawa ambazo ni aina ya capsules zimeweza kuwekwa pale. Sasa hapa ni kama hazihitajiki tena. Zinastahili waweze kwenda kuzitupa mahali.

Hapa naona chupa ambazo zimemaliziwa kutumika zimeweza kuwekwa pamoja. Hizi chupa ni za plastiki na zinafaa zichomwe.

Hapo tuko katika sehemu moja ambayo mafunzo yanatolewa kuhusu mambo ya maugonjwa, na pia tunaona pale, wanaweza kuonyesha baadhi ya magonjwa ambayo wanashughulikia, katika utengenezaji wa izo dawa kama Measles Mumps and Rubella Vaccine.

Naona hapo jamaa ameweza kutoa tembe ili aweze kutumia. Hii tembe ndio aliweza kuambiwa itamsaidia katika afya yake. Atakapoikunywa basi atahisi mabadiliko kwenye mwili.

Naona pale kuna mhudumu wa afya, nurse , kuna mama ambaye anashughulikiwa na mtoto ambaye amemzaa. Mama tukiona mikononi ni kama pia alikuwa amewekewa dawa, nurse anaangalia yule mtoto, aone kama ako vizuri ama kuna shida yoyote ambayo mtoto anaweza kupata ili ashughulikiwe.

Hapa kuna mhudumu wa afya ambaye anapiga dawa katika mazingira yote, kumaanisha anataka kuua umbu hapo ndani, wale wadudu ambao wanaeza leta Malaria kwa watu.

Hapo ni huduma ya kushuguhulikia watu, afya za watu. Huyu mguu ni kama inafanyiwa mazoezi, ni kama imeganda, ni kama hiwezi tembea ama iko na uchungu mwingi.

Naona pale nyumba imeporomoka huenda ujenzi wake msingi haikua mzuri. Nyumba zingine pale zimeweza kujengwa pia ni za ghorofa ambazo zinaweka watu wengi sana, mazingira yenyewe si mazuri kwa afya ya mwanadamu. Hata kijana ambaye anaonekana pale afya yake inakaa si mzuri. Mazingira ni machafu, afya ya mwanadamu katika hii mazingira si nzuri.

Hapa naona watu watatu ambao wamefungulia maji na wananawa na pia wameweza kuvaa mask , ni kumaanisha ni wakati wa korona, ambapo lazima watu wanawe mikono kuzuia pia waweze kuvaa mask kwenye midomo yao, waweze kufunika midomo na mapua.

Hapa naona wahudumu ambao wanasanya uchafu kwenye mazingira katika haya mazingira ambayo naona hapa ni chafu sana. Kuna uchafu wa kila aina ambao umeweza kutupwa pale. Kuna kila mmoja anajaribu kufanya sehemu yake. Wanaweka pamoja, watauchoma ama wauweke kwa gari wapeleke kwenye sehemu ambayo itashughulikiwa kijumla.

Hapa naona ni katika hospitali, kuna wahudumu wa afya wawili, kuna yule mama amekuja kuhudumiwa, huenda amekuja kupanga uzazi. Anakaa ili aweze kushughulikiwa kwa kudungwa sindano.

Hapa naona kuna mtu mmoja ambaye ameweza kujiami vizuri sana. Anataka kunyunyizia dawa, amejifunika mapua kwa sababu hataki, hio harufu ambayo itatoka katika hizo dawa iweze kuathiri kifua chake. Kisha ameweza kuvaa vizuri hata mikono, amejifunika kila mahali, maana anazingatia umuhimu wa afya yake.

Hapa ni katika hospitali, kuna wahudumu wa afya, kuna mtoto mmoja pale kwenye kitanda ambaye anahudumiwa na huyu mhudumu mwingine anaendelea kutafuta vile vitu ama dawa ambazo atakazotumia.

Hawa wafanyakazi wako katika kampuni, na hii kampuni, kazi ambayo inafanya, vile vitu ambavyo inashughulikia, ni hatari kwa maisha ya mwanadamu, na wanapo fanya hio kazi lazima wavae vizuri, na pia katika hio mitungi wanaonyesha kwamba, kilicho ndani sio kizuri, ni hatari.

Naona hapa kuna hii dawa inaweza kutangazwa kwamba inasaidia kichwa maana hizo picha za hao watu wanne wato ambao zinaonyeshwa wote wanashikila kichwa kumaaniasha shida iko kwa kichwa. Kishaa hii dawa ndio wanasema mtu akiitumia izo shida zote zitaweza kuisha.

Hapa naona wameweza kupeana zile suppliments ambazo mtu anaweza kutumia kwa mwili wake ili kuimarisha afya. Kila moja imeweza kuwekwa kulingana na ile kampuni ambayo imeitengeneza.

Hapa naona ni katika hospitali. Kuna muhudumu wa afya na kuna mgonjwa, na mgonjwa ile sehemu ambayo anashughulikiwa, inakaa ni sikio, kisha ameweza kuketi, mhudumu anapoendelea kumuangalia.

Hapa tunaona tuko katika hospitali, kuna aina mbalimbali ya dawa, ambazo zinaweza kuonyeshwa pale, kuna sindano pia, sindano ni mbili ambazo zimewekwa pale, kuna zile chupa hizi sindano ni kama zimemaliziwa kazi, pia hizi chupa ni kama zisha maliziwa kazi hizi tatu zimesimama. So ni kumanisha vile labda wanazi dispose .

Hapa naona gari ambalo limeweza kuanguka na linabeba mafuta. Moto umeweza tokea pale kunachomeka na tunaona hii moshi ambayo inatokea itaathiri afya ya mwanadamu. Pia isipozimwa watu watachomeka na itaathiri afya za watu.

Hapo tunaona, sindano ambazo zimetumika hapo hospitalini, sehemu ambazo wanarusha vitu ambavyo vishatumika, sindano , dawa , hapo sasa wameeka vinangoja labda kwenda kuchomwa.

Hapa naona kuna watu ambao wameweza kujifunga mask , kumaanisha wakiwa wote ivo pamoja ni wengi kuna aina ya magonjwa ambayo inaweza ambukizana kuhusiana hiyo kuongea na kushikana kwa kusalimiana.

Naona mama ambaye anashugulikia mtoto wake, anataka kumbadilisha, mtoto ako katika machine . Mama naye amedungiwa pale ni dawa, kwa mkono wake wa kulia ako na alama mbili, mkono wake wa kushoto ako na alama tatu.

Anaangalia hizi dawa mbili, ambazo ziko kwenye chupa, chupa mbili, anataka kuhakikisha ni gani ile ambayo aliambiwa na ni gani ile hakika ambayo inaweza leta ile objective ama uponyaji katika mwili. Anaangalia labda anaonyeshana ionekane lini kampuni, ambayo inastahili. Kama imekua allowed .

Naona dada pale, ambaye ako katika sehemu ya wateja kuingilia, ni mwenye furaha, na hii uso inakaribisha wateja, hata wale ambao hawakuwa wanataka kununua, watanunua, na kisha anaelekeza kwamba, vitu zake vinazingatia mambo ya afia na hakuna venye zitaathiri mwili wa binadamu.

Hapa naona ni msimu wa mafuriko, kuna mafuriko gari inang'ang'ana kutembea ndani ya maji na tunapojua kwamba wakati kama huu kuna yale magonjwa ambayo yanajitokeza. Hivo watu wanaambiwa waweze kuwa makini wakati kama huu waweze kuvaa vizuri, waweze kutumia maji ambayo ni safi.

Hapa wanaonyesha dawa ambazo zinaweza tumika , tu ni kujulisha mtu, kisha atachagua ile ambayo anapenda.

Hapa tunaonyeshwa baadhi ya vitu ambavyo vinapatikana katika hospitalini, ambavyo vina support wagonjwa wanapokuwa hospitalini, wale ambao wana shida mbalimbali. Tunaona kwamba katika hiyo hospitali hakika iko na hivyo.

Hapa kuna dawa ambayo inakuwa pia inatangazwa na hio dawa wanasema ile kazi ambayo inafanya kwa mwili, katika kuregesha afya ya mtu. Wanasema kwamba, hii inafanya tumbo isiweze kushikana ama kugandana, kisha mtu akunywe ni kama inamtuliza tumbo na pia inafanya mtu awe na nguvu.

Hii hapa nayo tunaona maji mengi sana karibu hii mto imejaa. Maji yamejaa na hii huenda ikadhirisha afya ya wale ambao wana surround hii sehemu.

Hapa inaonyesha aina ya dawa ambayo ya kuzuia shida fulani inaitwa MMR vaccine . ambayo Inatumika na hiyo dawa inatumika kwa kudungiwa, ndio maana mhudumu pale tunaona akiwa na sindano, tayari ameivaa vifaa vyake mikononi kuonyesha yuko tayari katika kazi yake.

Hapa tunaonyeshwa kuna mtu ambaye anajitangaza. Ameweza kuweka vitu ambavyo anaamini kwamba watu wakiona vile ambavyo anashughulikia, watu wakiona wataweza vutwa, kishwa wamwendee. Lakini sasa tunajua kwamba daktari wa kweli ambaye atapeana hilo uponyaji wa mwili anapatikana kwa hospitali si hao wengine wa uganga, anaweza potosha watu.

Hapa ni katika hospitali. Mtoto mdogo ambaye ameweza kuzaliwa. Kuna huyu mdumu wa afya, ambaye anafurahia sana kuwa na huyu mtoto, na anamtazama. Aweze kuona iwapo ako mzuri, katika afya yake, kulingana na yale ambayo wanayajua.

Naona watu wengi sana ambao wako pamoja na wanastaajabu kile ambacho kimetendeka. Wanaangalia kwa mshangao.

Hapa ni katika hospitali, kuna madaktari, pia kuna wale wanaowasaidia, kisha naona pia kuna mgonjwa pale. Na, kuna pia ana- ana- anashughulikiwa. Ni kama kuna shida kubwa maana ni wengi sana wanamshughulikia, wanang'ang'ania maisha yake.

Hapa kuna wahudumu katika serikali, kuna askari, kuna vitu pale ambavyo vimeletwa, vinashatahili kupeanwa.

Watu pale wamekuja kufunzwa kuhusu afya zao, wana wale wanakaa ni wanafunzi, kuna mhudumu wa afya, huenda anaeleza, magonjwa mbalimbali, na hasa ile ambayo inahusu hawa.

Naona dawa, mbalimbali, ambazo zimeweza kupangwa katika njia ya ustadi mzuri. Zote zinaweza kuelezewa ile kazi ambayo zinafanya kwa mwili, na ile kazi ambayo zitasaidia pindi tu stakapo fika katika mwili wa mwanadamu.

Naona hapa kuna aina ya dawa ambayo inatumika kwa mwanadamu , wanasema kwamba ile madini iko nayo ni ya folic acid na iron , kwamba mtu anapotumia anapata nguvu na hata pia nguvu za kuzuia magonjwa kwenye mwili baadhi ya faida zingine.

Hapa naona jamaa ambaye ako katika hospitali moja. Amewekwa katika wodi. Ako kwenye kitanda. Kichwa chake kimeweza kupata majeraha lakini naona ashashughulikiwa. Ameweza kuwekewa hapo mabandage . Analala anatulia kungojea nini ingine itakayofuata.

Hapa naona ni kwenye hospitali, kuna baadhi ya dawa ambazo zinaonyeshwa, kuna zile ambazo mtu anawezadungiwa, maana kuna sindano hapo, kuna ile mtu anaweza meza.